Hiki ni chumba cha kufanyia wagonjwa upasuaji. Ndani ya chumba hiki madaktari wawili wanashughulikia mtoto chekechea ambaye ako na tatizo kwenye uso wake. Madaktari wamevaa magwanda yao ya kazi na kufunika uso kwa kutumia barakoa.

Hiki ni kituo cha afya, ndani ya kituo hichi cha afya, mgonjwa ametembelea daktari ili kuweza kujua shida ni gani katika mdomo wake.

Hapa ni maabara ya shule ya kufanyia utafiti pamoja na uchunguzi wa kisayansi. Mwanafunzi huyu anafanya uchunguzi wake kwa kuweka yale ambayo alisoma katika kitabu na kufuatilia ili kupata jawabu sawasawa.

Jengo hili limeporomoka. Kuna kijana ambaye anatazama yaliyotokea. Kando ya jengo hilo ambalo limeporomoka au kubomolewa, kuna jengo jingine ambalo liko katika harakati ya kujengwa na halijakamilika.

Madaktari wanawasaidia na kuwahudumia wagonjwa mahala hapa. Daktari huyu anamsikiliza pamoja na kumjibu mama huyu kuhusu matatizo ya kiafya ambayo anaweza kuwa anapitia.

Mkulima huyu ako shambani. Mkulima huyu ananyunyuzia maji au dawa shambani. Nyuma yake kuna pipa ambayo inatumika kubeba maji. Vilevile shambani humu kuna miti ambayo imepandwa.

Hiki ni chumba cha matibabu. Ndani ya chumba hiki. Daktari, ana mhudumia mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda chake. Daktari anampea matibabu anayofaa kupata. Ndiposa akuwe.

Hiki ni chumba cha matibabu. Ndani ya chumba hiki muguzi anamdunga sindano mama huyu ambaye ameketi. Muguzi amevalia sare zake za kazi na juu ya meza kuna kifaa cha kubebea dawa na kingine cha kutupa sindano ambazo zimetumika.

Daktari pamoja na muuguzi wake wanamatibabu mgonjwa huyu. Katika chumba hiki cha afya kuna mashine tofauti tofauti ambavyo wanatumia kuhakikisha mgonjwa ametibiwa ipasavyo.

Wafanyikazi hawa wamefikisha mitungi ya gesi kwa mteja ambaye alikuwa ameitisha. Mitungi hii ya gesi imetolewa kwenye lori ambalo limepakiwa nje ya jumba hili.

Hivi ni vidonge vya dawa. Vidonge hivi vimehifadhiwa ndani ya chupa ambacho kimefungwa ndiposa kisije kufunguliwa na watoto bila idhini ya mzazi ama aliyekaribu. Vidonge hivi vina manufaa mbalimbali ambavyo vimeelezwa kwenye karatasi iliyoko kwenye mgongo wa chupa.

Hii ni chupa ambayo imebeba tembe zinazomezwa na wanawake. Manufaa ya tembe hizi zimeandikwa kwenye mgongo wa chupa hii.

Daktari anavuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwa chupa. Daktari anataka kumdunga dawa hii mgonjwa ambaye amemtembelea. Vilevile kuna wagonjwa wengine ambao wamepanga foleni wakingojea kuhudumiwa pembeni.

Hizi ni chupa zinazotumika kuhifadhi chanjo. Chanjo yenyewe ni dhidi ya virusi vya Surua, homa ya manjano na homa ya kijerumani. Vilevile kuna pakiti inayotumika kuwekwa chupa za chanjo hii.

Daktari, na muuguzi wake wanamtibu mgonjwa huyu, kwenye chumba hiki cha matibabu. Daktari, anamulika mdomo wa mgonjwa huku akitafuta shida au kukagua jino ambalo linafaa kung'olewa.

Mkulima ananyunyiza dawa kuzuia maradhi pamoja na wadudu shambani humu, ndani ya shamba kuna mimea tofauti tofauti pamoja na mboga za kula aina. Mkulima anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa mimea hii.

Mwanamke huyu anazima moto ambao umetokea kando ya sehemu ya barabara. Anatumia kifaa cha kuzima moto kinachotoa mapovu ndiposa moto iweze kuzimika. Pembeni kuna mtu ambaye anapita kando ya mwanadada huyu.

Hizi ni tembe pamoja na vidonge ambavyo vimetolewa kwenye chupa tofauti tofauti zilizoko dawa hizo. Dawa hizi ni za kuleta vitamini asili ya vitamini D3 inayosaidia katika njia tofauti tofauti katika mwili wa binadamu.

Shughuli za uokoleaji wa waliokwama au waliotekwa ndani ya jengo hili ambalo limeporomoka, zinaendelea katika sehemu hii. Waokoleaji wamevalia magwanda yao ambayo wanatumia kupenyeza katika sehemu zinazofanana kama hii.

Hapa ni hospitali. Ndani ya chumba hiki daktari anamtibu mtoto mdogo ambaye amelazwa juu ya meza. Kando yake muuguzi anamsaidia katika kazi yake. Daktari amevalia barakoa na sare zake za kazi. Nyuma yao kuna viti viwili moja cheusi na kingine cheupe uko pembeni.

Hizi ni chupa ambazo zimebeba dawa yenye asilia ya kienyeji. Dawa hizi zinatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti katika mwili wa mgonjwa.

Maofisa wa afya wanamdunga mama huyu chanjo. Wameketi ndani ya hema. Chanjo imewekwa kwa mkebe ambao unatumika kuhifadhi chanjo yenyewe. Nyuma yao kuna bango ambalo linaonyesha na kuwaashiria kwamba pata chanjo kaa chonjo.

Wananchi hawa wako juu ya daraja. Wananchi wanaonekana kuangalia kisa ambacho kimetokea darajani huku. Chini ya daraja kuna maji yanayokimbia, maji machafu ambayo yanapita chini ya daraja hili.

Hii ni nchi kavu. Mwanadada huyu ambaye amevalia buibui amesimama kwenye nchi kavu. Nyuma yake kuna miti ambayo imekauka juu ya ukosefu wa mvua.

Hapa ni hospitali. Ndani ya chumba hiki, mama mzazi anacheza na mtoto chekechea wake akimwangalia jinsi alivyotulia. Nyuma yao kuna kiti cha kupumzikia. Kando yake kuna mashine tofauti tofauti za kuweza kutibu na kubaini shida iwapi kwa mgonjwa.

Chupa moja imebeba chanjo dhidi ya virusi vya surua, matumbwi tumbwi na surua ya kijerumani. Chupa nyingine imebeba maji tasa ambayo inaongezwa kwenye chanjo kupunguza uzito wa chanjo yenyewe.

Hizi ni dawa zenye asili za kienyeji. Dawa hizi zina majina tofauti tofauti kama vile Deja, Leoki, Nzegambi, na Ikiti. Dawa zinatumika kutibu ma na kutatua shida mbalimbali katika mwili wa mgonjwa.

Hizi ni tembe za dawa aina ya AL ambayo inatumika kutibu ugonjwa wa malaria. Tembe hizi zina nguvu nyingi na uwezo mkubwa wa kupambana na ugonjwa huo wa malaria. Tembe zinahifadhiwa ndani ya pakiti iliyowekwa kando ya tembe zenyewe.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Madaktari hawa wanamfanyia mgonjwa upasuaji. Kando yake kuna muuguzi anayetazama kinachoendelea. Madaktari hawa wamevalia sare zao za kazi za rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya hospitali ya kufanya ukaguaji wa mwili wa mgonjwa. Ndani ya chumba hiki, kuna mashine tofauti tofauti zinazotumika kubaini mahali shida iliyoko katika mwili wa mgonjwa. Muuguzi anasafisha mashine hii akitumia maji na kitambaa.

Hapa ni hospitali, ndani ya hospitali hii daktari anamdunga mtoto sindano ya chanjo. Kando yake kuna wagonjwa ambao wanangojea kushughulikiwa na daktari. Mtoto huyu anayedungwa sindano ya chanjo amebebwa na mamake mzazi.

Tingatinga linabomoa jumba ambalo limeamrishwa libomolewa. Wanapolisi wanatazama huku tingatinga linabomoa jumba lenyewe. Wananchi wanaangalia jinsi hii kazi inaendelea.

Hizi ni chupa za dawa mbalimbali ambazo zinatumika na madaktari kuwatibu wagonjwa. Chupa hii yenye rangi nyeupe na kifuniko cheupe, imebeba dawa ya Ibuprofen ambayo ina matumizi yake katika mwili wa mgonjwa.

Hapa ni hospitali. Ndani ya hospitali hii kuna mgonjwa, ambaye amelala, juu ya kitanda. Kando ya mgonjwa kuna daktari ambaye anamfanyia kukagua, anafanya kukagua mguu wake wa kushoto.

Hivi ni vidonge vya dawa vya kufanya mwili wa mgonjwa upone. Mgonjwa anaonekana kuweka vidonge ambavyo anafaa kuvimeza mkononi ndiposa aweze kumeza. Vidonge vyenyewe vimo ndani ya chupa ambacho kinatumika kuhifadhi vidonge hivyo.

Hawa ni wanawake wa jamii ya kimaasai. Wanawake hawa wametoka kuteka maji kwenye kisima, kinavyoonekana kisima chenyewe ki mbali. Katika sehemu hii kuna ukame ambao unaonekana kwa kuangalia mimea na mazingira yao kuwa na vumbi.

Jengo limeporomoka katika eneo hili. wananchi na wakaazi wa hapa wamefika kushuhudia na kutekeleza shughuli za uokoaji ambazo zinapaswa kufanywa ili waweze kuokoa wale ambao wametekwa ndani ya jengo hili wengine wanaonekana kupiga picha yanayofanyika.

Hii ni barabara ambayo imejaa juu ya mafuriko. Kwenye barabara hii kuna gari ambalo linajaribu kupenyeza ili iweze kufika sehemu nyingine. Vilevile kuna waendeshaji pikipiki pamoja na baiskeli, ambao wanajaribu kutafuta njia yao kufika sehemu kwingine.

Kuna dawa tofauti taofauti ambazo zimewekwa juu ya meza. Dawa inayoonekana kwa karibu ni aina ya Cranberry ambayo inatumika kutibu magonjwa ya njia za mkojo kwa kimombo UTI . Dawa zenyewe zimewekwa ndani ya chupa ya rangi nyeupe.

Daktari wa macho anakagua macho ya mgonjwa huyu akitumia hadubini. Mgonjwa anaangalia vioo vya hadubuni huku daktari akikagua kuangalia shida li wapi.

Hizi ni chupa za kubeba dawa. Chupa hizi zina vifuniko vya rangi tofauti tofauti, moja ikiwa na kifuniko ya rangi nyekundu, huku ingine ikiwa na kifuniko ya rangi nyeupe. Vilevile kuna tembe ambazo mgonjwa huyu amefungiwa kwenye karatasi.

Hiki ni chumba cha matibabu. Ndani ya chumba hiki kuna wateja tofauti tofauti. Mama mmoja amebeba mtoto wake ambaye anapewa dawa na daktari.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Ndani ya chumba hiki kuna mgonjwa ambaye amelala huku daktari anamkagua meno. Daktari anasaidiwa na muuguzi wake kumtibu mgonjwa meno.

Kuna dawa mbalimbali ambazo ziko juu ya meza. Inavyoonekana ya karibu ni chanjo dhidi ya virusi vya homa ya manjano. Chanjo hii imewekwa na kufunikwa ndani ya chupa. Kando ya chupa hii ya iliyobeba chanjo yenyewe, kuna sindano inayotumika kuvutia na kudunga chanjo yenyewe kwa wanaohitaji.

Hawa ni wadudu aina ya nzige. Nzige hawa wamevamia shamba na kuleta uharibifu mwingi sana. Nzige zinapepea angani huku zikiharibu mimea iliyoko shambani.

Hapa ni kiwanda. Ndani ya kiwanda hiki kuna mfanyikazi ambaye amebeba vibuyu viwili vya kubebea kemikali yenye sumu ama kemikali hatari zaidi. Amevalia barakoa ya aina ya kiteknolojia ya juu na nguo za kumzui kurukwa na kemikali.

Hapa ni hospitali. Ndani ya chumba hiki cha matibabu, daktari anaonekana kukagua mitambo anayotumia katika kazi yake. Nyuma ya daktari kuna mashine zinazotumika kumsaidia mgonjwa wakati anapoletwa hospitalini humu. Vilevile, kuna kitanda kingine upande wa mbele, akiangalia.

Hizi ni dawa zinazotumika kuchanja watoto, dhidi ya homa ya virusi vya manjano. Kuna chanjo, iliyoko kama maji, na kuna chanjo, kuna dawa zinazomezwa kama mtoto hawezi kuwekewa hii ya maji.

Hii ni hospitali, ndani ya hospitali hii, mama mmoja amejifungua na ameketi juu ya kitanda. Kando yake kuna wanaharakati wa afya ambao wanampea mawaidha na wosia.

Hiki ni chumba cha kutibu wagonjwa. Ndani ya chumba hiki mgonjwa amelazwa kitandani. Kando yake muuguzi anamkagua kubaini tatizo liko wapi.

Hapa ni chumba cha kupata matibabu. Ndani ya chumba hiki, daktari anamkagua mgonjwa ili kujua tatizo liko wapi. Mgonjwa ameketi juu ya kitanda. Daktari amevalia sare yake ya kazi na nyuma yake kuna faili ambazo zimebeba karatasi tofauti tofauti.

Hapa ni hospitali. Hospitalini humu kuna wagonjwa ambao wamekuja kuona daktari. Mgonjwa mmoja anadungwa sindano na daktari. Muuguzi amesimama kando ya mgonjwa, amesimama nyuma ya mgonjwa. Kando ya mgonjwa kuna mgonjwa mwingine anayesubiria kuhudumiwa na daktari.

Hii ni barabara ambayo imejaa maji kwa sababu ya mafuriko. Kuna magari ambayo yanaendeshwa katika barabara hii. Vilevile kuna watu wanaotumia barabara hii wakiwa wamebeba miavuli, ishara ya kwamba bado kunanyesha.

Daktari anamdunga chanjo mwanadada huyu. Kando ya daktari ako na mkebe wake ambao amebebea chanjo zingine. Mwanadada huyu ameketi kwenye kiti cha mbao. Nyuma yao kuna mimea na kuna nyumba zinazokaliwa wakazi wa huko.

Hapa kuna muuzaji anayeuza njugu zilizopakiwa kwenye chupa na karatasi kando ya barabara. Anamuuzia kijana mmoja ambaye ameegesha piki piki yake akimwongelesha. Kijana amevaa barakoa. Kwenye barabara kuna lori ambalo linapita.

Hili ni tangazo la daktari Ismail anayepeana suluhisho la kichwa kinachouma. Anapeana suluhisho mbili kwa matatizo ya kumaliza kuumwa na kichwa na matatizo ya kisunzi ya mara kwa mara. Daktari pia ameacha nambari zake za simu ndiposa aweze kuwasiliana na wagonjwa.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu amempeleka mtoto wake ili ahudumiwe na daktari. Mama anamshikilia mtoto huku daktari anamshughulikia. Daktari amevaa barakoa na miwani.

Hizi ni chupa za kuhifadhi dawa za chanjo. Chupa hizi zimefunikwa na vifuniko vya rangi ya manjano.

Hawa ni wafanyikazi kwenye kitengo cha afya. Wafanyikazi hawa wamevalia maguanda yao ya kunyunyiza madawa ndani ya hili jengo. Wengine wanatazama huku mfanyikazi mmoja ananyunyiza dawa.

Watu hawa wawili wanasafisha takataka zilizoko kando ya barabara. Barabarani kuna jamaa anayendesha pikipiki. Kando ya barabara kuna nyumba zinazokaliwa na wakaazi wa humu eneo hili.

Hapa ni hospitali. Humu ndani, daktari anakagua meno ya huyu mwanadada. Kando yake muuguzi anamsaidia katika kumulika, ndiposa aweze kufanya ukaguzi wake vizuri.

Hapa ni hosipitali. Daktari anamdunga mama sindano kwenye bega. Kando yake kuna mama mwingine anayetumia simu yake, pembeni kuna watu ambao wameketi wakingoja kutibiwa ama kuona daktari.

Watoto hawa wanaosha mikono yao, mkubwa anamuonyesha mtoto mdogo jinsi anavyopaswa kuosha mikono yake. Maji ya kuosha mkono yamewekwa kwenye mkebe wa rangi nyekundu.

Hapa ni maabara, mtu mmoja amefungua pipa, huku mwingine anamwaga kemikali kwenye pipa hilo, kando yao kuna vibuyu vingine ambavyo vimebeba kemikali.

Hiki ni chumba cha upasuaji, madaktari watatu wanamfanyia upasuaji mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda. Madaktari hawa wamevalia barakoa na kujifunika vichwa, vilevile wamevaa glovu za kazi za kuzuiya madhara yoyote.

Lori la mafuta limepata ajali na kusababisha moto unao teketeza vibanda. Wananchi wanajaribu kuokoa kwa kuzima moto ambao unasambaa. Mmoja anachukua picha ya yanayotukia.

Hawa ni nzige, nzige hawa wamevamia shamba la mahindi. Hapa wanadonadona hindi moja ambalo limening'inia kutoka kwa tawi, Kule chini nzige wengine wamevamia majani ya mahindi na kutekeleza uharibifu wao.

Mkulima huyu ako shambani. Ananyunyizia mimea yake madawa. Amevalia gwanda la manjano, glove na amemshikilia mrija wa kifaa cha kubeba madawa ambayo ananyunyiza.

Hii ni chupa ya chanjo dhidi ya virusi vya Surua, Matumbwi tumbwi na Surua ya Kijerusani yaani Rubela. Kando ya chupa hii kuna sindano inayotumika kuvuta dawa hiyo na bendeji.

Hawa ni wanaharakati wa kusafisha mazingira, wanasafisha takataka na kuzichoma ili mazingira yawe safi, wako kando ya barabara, upande ule mwingine kuna ua na kuna mlango wa kuingia sehemu hiyo nyingine.

Hii chupa imebeba dawa ya vitamin D. Hii ni dawa inayoongeza vitamini kwenye mwili, na haswa hutumika na watoto wadogo.

Hapa ni hospitalini. Muuguzi anamdunga mtoto sindano. Mtoto amebebwa na mamake ambaye ameketi kwenye kiti cha wateja wanaokuja kuhudumiwa na muuguzi.

Afisa wa afya anamdunga sindano mama huyu. Kando yake kuna wale ambao wamepanga foleni wakingonjea kupokea huduma tofauti tofauti za kiafya.

Hii ni chupa ya dawa ambayo imebeba dawa aina ya D3, ya vitamini ambayo inasaidia kukuza mfupa. Dawa zenyewe zimewekwa kando ya chupa hii.

Huyu ni afisa wa afya , afisa wa afya anaandika kwa kitabu mambo ambayo ameyanakili kutoka kwa mtoto huyu. Mtoto na afisa wa afya wameketi kwenye kiti aina ya sofa, juu ya meza kuna mkebe unaobeba vifaa vya afisa wa afya vya kazi, vilvile kuna mkoba wake.

Hizi ni tembe za dawa aina ya astrimizine kando ya tembe hizo kuna mkebe wa kuzihifadhi wakati ambapo zimepakiwa.

Jamaa huyu ananyunyiza dawa kwenye chumba hili amevaa glovu za kijani kibiji, amevaa kwanda jeupe na kujizuia akitumia bakora ya hali ya juu ndio asije akarukwa na dawa yenyewe

Hapa kuna madaktari wawili ambao wanashughulikia mgonjwa wa meno. Daktari mmoja anamulika mdomo wa mgonjwa kuangalia tatizo liko wapi, huku mwingine anapitisha mrija kwenye mdomo wa mgonjwa.

Hili ni tangazo la daktari wa miti shamba au mganga kwa jina daktari Galazinga. Daktari huyu anapeana suluhisho tofauti tofauti ikiwa ni ya kimapenzi, na ameacha nambari yake ya simu ndiposa aweze kupigiwa na wateja wanaotaka usaidizi wake.

Kijana huyu amelazwa kwenye kitanda cha hospitali . Kichwani mwake amewekewa bendeji kutokana na jeraha ambayo alipata ya kichwa . Kando yake kuna kikombe na sahani inayotumika kuleta chakula kwa mgonjwa.

Hii ni chupa ambayo imebeba chanjo ya kujikinga dhidi ya virusi vya surua kwa watoto chekechea. Kando ya chupa kunayo sindano ambayo inatumika kuvuta hiyo chanjo na kuwadunga watoto kwenye mikono yao.

Hii ni dawa inayotumika kuchanja virusi vya homa ya manjano. Chanjo hili limewekwa katika chupa ambayo inatumika kuhifadhi dawa yenyewe kisha inawekwa kwenye mkebe uliopo kando yao.

Hapa ni hospitalini. Ndani ya hospitalini hii kuna madaktari wawili ambao wanamfanyia mgonjwa upasuaji kwa kutumia teknolojia ya sai ya uzinduzi wa CT . Madaktari hawa wamevalia magwanda yao ya kazi na kuvalia barakoa kinywani.

Hiki ni chumba cha upasuaji, ndani ya chumba hiki madaktari watatu wanafanya upasuaji kwa mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Madaktari hawa wanavalia sare zao rasmi za kufanya upasuaji.

Hiki ni chumba cha matibabu. Chumbani humu kuna daktari na mgonjwa. Daktari anakagua macho ya mgonjwa akitumia hadubini ambayo imewekwa juu ya kijimeza.

Hii ni chupa ya dawa ya chanjo ambayo imebeba chanjo dhidi ya virusi vya surua, matumbiwitumbwi, na surua ya kijerumani. Chupa zenyewe zinaashiria kiwango ambacho dawa zenyewe zimebebwa na jinsi ya kuzihifadhi.

Huu ni mkebe wa dawa ya kienyeji aina ya mwarobaini . Inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu. Dawa hii kuna mchoro wa mti kuonyesha ishara ya kuwa inatibu magonjwa katika njia ya au asili ya kienyeji.

Hii ni hospitali, ndani ya hospitali hii kuna vifaa tofauti tofauti vya matibabu. Kuna chupa za dawa ambazo zimepangwa, kuna wauguzi wawili wanaofanya kazi zao tofauti tofauti huku mmoja anaonekana kupanga chupa za dawa.

Huyu ni muuza dawa, anauza dawa tofauti tofauti kwa wateja wake walio na magonjwa mbali mbali. Dawa zimepangwa juu na chini.

Wanawake hawa wawili wanajifunza kutumia mfereji wa maji, mmoja amebeba kibuyu huku mwingine akimuonyesha jinsi ya kufungua mfereji wenyewe. Kando yao kuna shamba la mahindi ambayo inavyoonekana yamekomaa.

Hiki ni choo cha umma. Mwanamume anaonekana akielekea upande huo kutumia moja kati ya vyoo vyenyewe. Kando ya choo kuna mwavuli na viombo na meza ambazo zinawezakuwa za mfanyibiashara mmoja.

Wanafunzi hawa watatu wanachota maji kutoka kwenye tanki la maji la samawati. Kando yao mwalimu anawangojea wamalize ndiposa warudi darasani. Mwalimu amesimama kando ya mojawapo ya madarasa yaliyomo humo ndani.

Hapa kuna maafisa wa afya ambao wanasaidia katika kuchanja watoto. Afisa mmoja anampea mtoto mdogo ambaye amesimama dawa ili anywe. Huku mama aliyeketi kando yake ameshikilia mtoto kwenye mkono wake. Afisa wengine wawili wanatazama yanayoendelea, huku wakipeana usaidizi wao.

Hiki ni chumba cha theatre . Mwanaume huyo amelazwa ndiposa aweze kupitishwa kwenye mashine hiyo inayokagua mwili na kutatua shida ni gani. Muuguzi anamtayarisha anapojiandaa kuweza kupitishwa kwenye mashine hiyo.

Hii ni dawa aina ya Azithromycin inayotumika kuwatibu watoto chekechea dawa yenyewe imewekwa katika chupa ambayo imefunikwa vizuri.

Hii ni chanjo dhidi ya virusi vya surua, surua ya kijerumani na matubwitubwi, chanjo hii imewekwa kwenye chupa ili kuhifadhi ndiposa iweze kutimiza kazi yake.

Madaktari hawa wanakagua masikio ya mwanamke aliyeketi chini. Wanataka kuona shida iko wapi, katika siku ya kuadimisha siku ya kusikia, ilivyoandikwa kwenye mashati yao.

Huu ni mkebe unaotumika kuhifadhi dawa, ndani ya mkebe huu kuna dawa zilizoko kwenye vibuyu na Kuna zile zenye zimewekwa kwa chupa ndogo ndogo.

Mwanaume huyu amepata jeraha la mguu na kwa hivyo ameenda hospitalini ndiposa ashughulikiwe na daktari. Daktari anajaribu kadri awezavyo kupata ni wapi ama kurekebisha maumivu aliyopata kijana huyu kwenye mguu wake.

Hiki ni chumba cha kuwatibu wagonjwa wa meno. Ndani ya chumba hiki kuna daktari mmoja ambaye anamtatulia mgonjwa shida ya meno kwa kumng'oa jino linalomsumbua. Muuguzi anamsaidia daktari katika utendakazi wake.

Hizi ni chupa ambazo zimebeba chanjo dhidi ya virusi vya homa ya manjano. Kuna barakoa kando ya chanjo hizi. Vilevile, kuna sindano inayotumika kudunga chanjo hii kwa mwili wa watoto.

Hapa ni hospitali. Ndani ya hosptali humu, daktari anamdunga sindano mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti. Daktari anatumia sindano kumdunga mgonjwa. Nyuma yao kuna kifaa cha kuhifadhi dawa.

Askari huyu anaosha mikono yake akitumia maji safi na sabuni iliyoko kwenye mkebe ndogo kando ya pipa la maji anayotumia kuoshea mkono. Chini ya pipa la maji kuna ndoo ambayo inatumika kukusanya maji yanayotiririka chini.

Hapa ni hospitali. Ndani ya hospitali, kuna muuguzi ambaye anawachanja watoto wadogo. Mtoto mmoja anadungwa sindano huku mamake amemshikilia. Wanawake wengine wanatazama. Daktari anasaidiwa na muuguzi wake.

Hili ni shamba. Shambani humu mkulima ananyunyiza maji kwenye mimea hii. Mkulima anatumia teknolojia ya kisasa ya kutumia mashine inayomwaga maji kwa sehemu mbali.

Jumba limeporomoka. Waokoleaji wamefika hapo ili waweze kutafuta miili ya watu ambao wamekwama humo ndani. Vilevile wananchi wanajaribu kusaidia katika harakati hizo.

Msichana huyu anaonyeshana nguo iliyoshonwa ya kufanana na sodo au pedi za usafi zinazotumika na wasichana ama wanawake ambao wanaenda kwenye hedhi, nyuma yake kuna wasichana wawili ambao wanahudhuria hafla hii.

Daktari anamdunga sindano mama huyu. Daktari amevalia glovu la samawati pamoja na gwanda la samawati, vilevile ametia barakoa kinywani ndiposa aweze kufanya kazi yake vilivyo. Nyuma yao kuna watu wengine ambao pia wamekujia matibabu ndani ya hema hili.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kwenye kliniki yake. Daktari huyu anamshughulikia mgonjwa ambaye amemtembelea kumuona kwa sababu ya kuumwa ama kukua na tatizo na meno yake.

Daktari huyu anamdunga mwanamume huyu chanjo dhidi ya virusi ambavyo vimesambaa kwa wakati huo. Daktari amevalia gwanda lake jeupe pamoja na bakora katika kusaidia kuzuia kuathiriwa na ugonjwa huo.

Muuguzi anampa chanjo mtoto mdogo, chanjo hii ni ya polio, kando ya muuguzi kuna mamaye mtoto ambaye ameshikilia simu mkononi, mtoto amelazwa juu ya kitanda anapopewa chanjo ya polio.

Hapa ni hospitali. Ndani ya hospitali hii kuna daktari ambaye anamkagua mgonjwa. Mgonjwa ameketi katika kiti cha kuhudumiwa. Daktari anatumia kurunzi kumulika mdomo wake huku akikagua shida ni nini. Mkononi amevaa glovu na amejifunga barakoa.

Hapa ni hospitalini. Wauguzi wawili wamewashikilia watoto wa mama huyu anayewatazama. Wauguzi hawa wanawalaza kwenye kitanda. Mama huyu anaangalia mapacha wake.

Hili ni lori la kufyonza maji taka. Lori hili lina mrija mrefu ambao linaingizwa kwenye kidimbwi cha maji taka. Wanaume wawili wanajadiliana nyuma ya lori hili. Kando ya lori kuna nguzo za nyaya za umeme.

Hii ni dawa aina ya virutubisho vinavyotumika kuongeza viini mbalimbali ambavyo tunavikosa mwilini. Dawa hii inaongeza asili ya Vitamin B mwilini.

Mwanamke huyu amebeba kibuyu mgongoni pamoja na kumfungia mtoto mabegani akienda kuteka maji kwa kuwa sehemu walioko kumekauka sana na maji ni nadra kupatikana. Mbele yake kuna mwanamke mwengine ambaye pia anafululiza kuenda kuchota maji.

Hii ni chanjo dhidi ya virusi vya surua, matubwitubwi na surua ya kijerumani, kando ya chanjo hii kuna sindano ambayo inatumika kutia chanjo kwenye mabega za watoto.

Hii ni chupa ya dawa aina ya Sol-D, dawa ya vitamini ambayo inasaidia katika ukuaje wa mifupa, moyo, mishipa na afya yetu kijumla.